Gari ndogo ya kusafirisha watu nyeupe, limeegeshwa chini ya nyumba ambayo inaisitiri kutokana na jua kali. Gari hii inaonekana kuwa mpya, na ipo tayari kuwasafirisha watu au mizigo.

Duka la M-Pesa lipo wazi, kuashiria kwamba liko tayari kuahudumia wateja. Mtu mmoja ameketi nje, labda akiota jua, mwingine anaonekana akiingia ndani kupokea huduma za M-Pesa.

Kiasi kikubwa cha viatu vimewekwa nje kando ya ukuta wa zambarau wenye maandishi ya Darling find you're beautiful . Viatu vya kila aina, viatu vya kiume, viatu vya kike vimepangwa kwenye rafu juu na chini. Mwanaume mmoja anatembea karibu labda akitafuta kiatu au akipita. Inaonekana kama duka la viatu lililoko nje.

Shanga nyingi zenye rangi mbalimbali zimepangwa vizuri. Kuna mikufu mirefu, bangili, na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa shanga ndogo ndogo. Baadhi zina rangi ang’avu kama chungwa, samawati na kijani kibichi, zikionyesha ubunifu wa sanaa za mikono.

Jedwali la viwango vya kubadilisha fedha linaonyesha thamani ya sarafu mbali mbali dhidi ya shilingi ya Kenya ilizoorodheshwa pamoja na bei ya kununua au kuuza. Maandishi ni wazi na iliyopangwa vizuri yakionyesha mabadiliko ya soko kwa wakati halisi.

Gari la aina ya Van limeegeshwa nje ya jengo la kifahari wakati wa usiku taa za jengo zikimulika mazingira kwa mwanga wa kuvutia . Jengo lina usanifu wa kisasa labda lina vioo vikubwa na mwanga wa nje wa kupendeza. Mandhari inaonyesha utulivu hadhi ya juu na hali ya usafiri salama katika mazingira ya kifahari.

Magari ya kisasa yameegeshwa kwenye uwanja mkubwa, yakisubiri wenyewe kuja kuyapeleka. Magari haya yameng'aa chini ya jua, huku nyuma yao kuna miti mirefu.

kijana mmoja anawaonyesha mwanamke na mwanaume kitu kwenye simu. huwenda ni bidhaa ama huduma anazouza. Wote watatu wamejikita kuangalia screen wakiskiliza kwa makini maelezo yake. Mandhari yanaonyesha mazingira ya biashara ama mauzaji yanayotokea katika ofisi ya gari.

Soko la mboga na matunda, yakiwa kama vile nyanya, pilipili, hoho vitunguu na mboga, zimepangwa vizuri kuonyesha ubora na wingi wa bidhaa. Soko hili linachangia uchumi wa nchi hiyo.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inaonekana ikiwa na picha ya rais wa kwanza wa jumuhia ya Kenya, kwa umbali pia tunaona Mlima Kenya, pia tunaona jengo la kimaarufu la KICC.

Magari kadhaa meusi yameegeshwa kwenye eneo wazi, lenye nyasi ndefu na miti. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo, wengine wakizungumza na wengine wakipumzika. Huu unaweza kuwa mkutano wa kijamii au familia, ambapo watu wamekusanyika kwa ajili ya hafla fulani.

Mtu mmoja ameketi nje ya duka la mpesa huenda akisubiri huduma au kupumzika baada ya shughuli. Duka lina bango la kijani lenye nembo ya mpesa likiwa wazi na tayari kuhudumia wateja. Mazingira ni ya kawaida ya mtaa yakionyesha maisha ya kila siku na urahisi wa kupata huduma za kifedha karibu na jamii.

Noti za kitambo za jumuia ya Kenya, zinaonekana zikiwa zimeekwa kwenye sefu fulani. Mkono unaonekana ukitoa noti kadhaa, labda kuzihesabu ama kupatia mtu mwingine.

Sehemu tatu za kuwashughulikia wateja zaonekana huko ndani yao wahudumu wakiwa tayari kuwa hudumia wateja. Wateja watatu wamesimama katika sehemu hizi huku wakipokea huduma. Wengine wamesimama nyuma yao kwenye foleni wakingonjea.

Noti za kitambo za jumuiya ya Kenya zimeshikiliwa na mikono mbili, mkono mmoja ukiwa umevaa saa. Noti hizi zinaonyesha picha ya kitambo ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, pia ziko na nembo ya nchi ya Kenya ambayo ni simba mbili.

Magari mengi ya kuuzwa, naona imeandikwa RAWA AUTO, yaweza kuwa kampuni ya mauzo ya gari, yameegeshwa kwa ustadi inangoja wanunuzi, magari ya kifahari kabisa, mandhari haya yanaonyesha pesa si shida.

Haya ni mazingira ya soko na matunda nchini Kenya ikionyesha mirundo ya ndizi, mananasi na matunda mengine. Muuzaji anaonekana nyuma ya bidhaa hizi safi kuwakilisha biashara muhimu na utajiri wa kilimo.

Gari ndogo lililo na nambari ya Kenya linaonekana likitembea juu ya barabara. Mandhari haya yanaonekana kuwa safi, ambayo yametunzwa vizuri. Maua ambayo yapo kando yanaonekana kuwa yamekatwa vizuri na yanapendeza.

Duka la M-pesa lipo wazi na lina hudumia wateja . Wateja watatu wamesimama hapo nje wakionekana kuwa wakipokea huduma wote , pia kuna nambari zimeandikwa hapo juu labda ni za kutoa pesa kutoka katika M-pesa hii.

Soko kubwa la nje, ambalo lina vitu kama vile machungwa, ndizi na vitunguu na mboga mbalimbali. Pia kuna nguo pembezoni. Mnunuzi anaonekana akikagua bidhaa kwa makini, akingoja kuzinunua.

Mazingira ni ya kibiashara au huduma, ikionyesha usalama na urahisi wa teknolojia ya kisasa kupitia malipo ya kadi kwa njia ya kielektroniki, ambapo mteja anawekelea kadi yake juu ya mashine, na malipo yanafanyika.

Magari mengi ya kisasa yameonyeshwa ndani ya ukumbi mkubwa. Kuna magari mekundu, meupe na dhahabu. Watu wanatembea kuzunguka magari hayo wakiyatazama na kupiga picha . Sakafu ina zulia jekundu na maeneo meupe. Taa nyingi zinatoa mwanga kutoka dari. Inaonekana ni maonyesho makubwa ya gari yenye shughuli nyingi.

Magari mengi ya kisasa yako juu ya lori ambayo imebebwa, magari haya yako na rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na nyekundu, mandhari haya yanaonekana kuwa safi ambayo yametunzwa vizuri.

Sehemu ya duka kuu ya kuuzia bidhaa za maziwa inaonekana, kina mama wawili wakionekana wamesimama kando yake, mmoja akimwelekeza mwingine, huku ameshikilia bidhaa moja. Wote wanaonekana wakiwa waangalifu sana.

Vikapu vya katani viliyofungwa kwa ustadi, vimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila kimoja kikiwa na mchanganyiko wa rangi tofauti kama nyekundu, kijani , buluu, na manjano. Vinaonyesha ubunifu wa hali ya juu na mkondo wa mafundi ukieleza utamaduni wa kiafrika na matumizi halisi.

Hiki ni chumba cha kuweza kuuza magari. Kuna magari mengi ya rangi tofauti tofauti yakupendeza. Magari haya ni ya bei ghali na yanaonekana yametunzwa vizuri.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa lipo wazi, huku watu wakiwa nje, mmoja ameketi akiota jua mwingine akipita. Wawili wako tayari kuhudumiwa huku mmoja akiwa anatu shughulikiwa.

Mkono umeshikilia noti za Kenya. Kuna noti ya elfu moja, mia moja, mia tano na pia noti hamsini . Nyuma tunaona kuna pia extension na mguu wa kiti au meza.

Viazi vitamu, viazi vya kawaida na viazi vingine vinaonekana vikiwa sokoni tayari kwa mauzo. Vimewekwa katika viwango tofauti tofauti na labda bei yao ni tofauti tofauti.

Noti za kitambo za nchi Kenya zinaonekaka zikiwa zimechorwa picha ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta pia zina mchoro wa simba mbili ambayo ni mhuri wa Kenya na zinaonekana zikiwa nyingi.

Barakoa za kitamaduni za mbao, sanamu ndogo za miti na ngozi ya ng'ombe, zimepangwa kwa ustadi uenda ndani ya duka la sanaa za asili. Kila kipande kinaonekana kufanywa kwa mkono wa makini mkubwa kikibeba utambulisho wa utamaduni wa kiafrika. Maandari inavutia ikiunganisha sanaa ,historia na utalii wa kipekee.

Duka la saluni laonekana wazi, likiwa na viti vilivyopangwa nje kwa wateja wanaosubiri huduma, ndani kuna bidhaa mbalimbali za urembo zilizopangwa kwenye rafu, zikiwemo cream ,mafuta na vipondozi. Madhali ya duka inaonyesha mahali pa huduma ya urembo panapochangamka na kuwavutia wateja wa kila aina.

Lapa yanaonekana yakiwa yamemwaga sokoni yenye rangi na miundo mbali mbali zikiwemo zenye mapambo laini na za plastiki . Zimewekwa juu ya meza na zingine ziko chini. Ziko za bei mbali mbali. Mazingira ya soko ni ya shughuli nyingi wauzaji wakiwa tayari kuhudumia wateja.

Gari jipya la samawati limebebwa juu ya lori. Gari hilo linaonekana jipya likiwa salama kwenye treila . Lori la kubeba magari la rangi la kijivu na limeegeshwa kwenye barabara iliyolowa maji.

Duka ya manguo ya kisasa imepangwa vizuri, na manguo yenye rangi mbali mbali kama vile kijani, nyeusi, nyekundu na nyeupe. Nguo zingine pia zina maridadi ambazo zinavutia.

Soko linaonyesha vibanda vilivyojaa sandali nyingi za ngozi zilizopambwa kwa shanga maridadi. Sandali hizi zimetundikwa na kupangwa kwenye meza zikionyesha ufundi wa mikono. Mteja anachunguza kwa urahisi. Mahali hapa uwakilisha biashara ya jadi ya vifaa vya mguuni. Mazingira ya soko humwezesha mchuuzi kuuza bidhaa yake.

Kikundi cha watu kinaonekana wakiwa nje ya shamba la nyasi huku magari yakiwa yameegeshwa karibu. Watu wengine wamekaa chini wakipumzika. Magari yanatofautiana kwa rangi na aina ikionyesha usafiri wa kibinasfi.

Magari ya kisasa mengi yenye rangi ya nyeupe, imeegeshwa kwenye sehemu kubwa la kuegesha magari. Magari haya yanangoja wanunuzi, ikionekana mpya na gangare tayari kwa usafiri ama utumizi.

Wanawake wengi wameonekana wakiwa wameketi kwenye soko la wazi ambapo kuna matunda mbalimbali kama vile nyanya, mahindi, machungwa, pia kuna mboga mbali mbali kama vile kabichi, sukuma na nyinginezo, wanaonekana wakingonja wateja, na wateja waking'ang'ana kuchagua.

Duka limejaa shanga za asili za kitamaduni na mapambo mengine ya mikononi. Kila kipambo kinaonekana kuwa limeundwa kwa ubunifu na linaonyesha historia na utamaduni wa Afrika.

Ndizi nyingi baadhi zikiwa mbichi na zingine zimeiva zimetundikwa kwenye soko au duka la matunda. Chini yake kuna rundo la nyanya nyekundu. Inaonekana kama duka la matunda na mboga likiwa na kisu kikiwa kimetundikwa juu kuashiria matayarisho au mauzo.

Maduka ya dawa zenye bidhaa nyingi za kitambo zikiwemo samaku za friji zenye umbo la wanyama na ramani za Kenya. Sanamu za twiga na mapambo ya ukuta. Hizi zinaonyesha utamaduni na ufundi.

Poster ya bima ya afya inaonekana. Mwanamke aliyevunjika mkono na shingo anaonekana akiwa ameekewa bidhaa spesheli za kushikilia mkono, pia anatumia kifaa fulani kujisaidia kutembea, kuna mawasiliano yameandikwa hapo kuhusu company hii ya afya.

Gari la aina ya pick-up linaonekana tayari kuondoka katika pahali lilipokuwa limeegeshwa, mtu anaonekana kuwa huko nyuma akingoja kusafirishwa hadi ambapo anapotaka kuelekea. Gari hili lina muundo wa kisasa na linang'aa chini ya jua.

Tangazo la bima ya bodaboda inaonyesha umuhimu wa usalama barabarani, kuna bodaboda moja ambayo imebeba ndereva na abiria, wote wamevalia kofia ngumu na vesti ya kuakisi mwangaza, pia kuna mahali pa mawasiliano na kampuni hii ya bima.

Seti mbili za mlango ya kijani kipiji yenye mandishi ya m pesa imefunguka ikionyesha duka au ofisi inayetoa huduma sa m pesa mfumo maharumu wa malipo wa simu, nje ya mlango Kuna chupa kubwa za maji zilizopangwa zikiashiria kuwa duka hilo pia linausa maji ama linatoa huduma zinazohuziana

Tikiti maji, maembe, machungwa yako pembeni, labda ni kwenye soko yanangoja kuuzwa, yanaonekana yakiwa yenye afya. Mandhari haya yanaonyesha soko ama sehemu la kuuza matunda safi na yenye afya.

Hili ni duka la kuuza magari ya Hayundai. Likionyeshwa magari mapya yakiuzwa. Magari hayo meusi na meupe yameng'aa chini ya taa za duka. Duka hili huenda linafafana na zile zinazopatikana katika mji mkuu, yakitoa fursa kwa wakazi kumiliki gari ya kisasa.

Mikono miwili inaonekana imeshika pesa za noti ya shilingi elfu moja ni jumuia ya Kenya. Labda alikuwa anazihesabu ama alikuwa anamlipa mtu, kutokana na bunda kubwa ambalo amelishika kwa mkono wake wa kiume.

Gari aina ya Prado TX limeegeshwa nje ya nyumba likiwa safi na kung'aa chini ya mwanga wa jua, nyumba iliyo karibu ina uzio wa kisasa au gate inayoonyesha mazingira ya kifamilia au kifahari, gari hilo linaonyesha hadhi safi kwa kuaminika na mtindo wa maisha ya kisasa.

Magari ya kisasa yameegeshwa kwenye uwanja mkubwa. Nyuma yao kuna miti mirefu iliyotolewa matawi. Magari haya yanang'aa chini ya mwanga wa jua, ikionekana imara na tayari kuwasafirisha watu.

Tunaona bango fulani, kuna mtu anaangalia simu yake akiwa ametabasamu, ni mtu ambaye yaonekana anatumika na kampuni fulani kuweza kujipiga kifua na kusema kwamba inapeana huduma nzuri za insurance .

Gari la kubebea watu na mizigo ambalo lina rangi ya samawati linaonekana likiwa tayari kuondoka. Kuna mtu mmoja ambaye amebebwa kule nyuma akionekana akingojea usafiri wa hali fulani.

Duka la Mpesa limefunguliwa likiwa na bango la kijani na maandishi ya huduma, wateja wawili wamesimama nje, mmoja anahudumiwa huku mwingine akisubiri kwa utulivu, mandhari inaonyesha shughuli ya kifedha ya kila siku, ambapo watu huja kutoa na kuweka pesa kwa haraka katika mazingira rahisi na upatikanaji wa huduma kwa wote.

Soko lenye shughuli nyingi hapo nguo nyingi zimepangwa kuuzwa, watu kadhaa wakiwemo wachuuzi na wateja, wako karibu na kuna vitu. vilivyorundikwa mwanaume mmoja anasukuma mkokoteni iliyojaa nguo, soko hilo likitoa nguo za bei nafuu kwa jamii.

Magari mengi ikiwemo lori kadhaa limeegeshwa katika sehemu pana la kuegesha magari. Nyumba zilipo kando zaonyesha maofisi ambayo yanatumika na wenye magari haya wakingoja kuyatumia wakitoka.

Samaki wa kukaangwa wamepangwa juu ya meza, wanaonekana wakiwa na rangi ya dhahabu yakupendeza, wengine wako kwenye sahani huenda wakingoja kuuzwa, sehemu hii yawezakua soko la samaki au chakula cha baharini.

Bango la bima ya ajali binafsi linaonyesha mwanamke ameketi huku akishika goti kwa maumivu, uso wake ukiwa na huzuni na uchungu, mandhari hayo yanaleta ujumbe wa umuhimu wa kuwa na bima kwa ajili ya matukio yasiyotarajiwa, rangi na maandishi ya bango yamepangwa kwa kuvutia, yakihamasisha watu kujikinga mapema.

Duka liko wazi, tayari kwa wateja. Ni duka la bidhaa kama vile mayai, yoghurt , mkate na vitu vingine vya kawaida. Labda ameegemea sana katika mauzo ya kishambani kama vile maziwa ama vitu vya shambani.

Poster kuhusu bima ya afya imeonekana mwanamke akiwa amevalia nguo za udaktari, akiwa na telescope shingoni na kompyuta mbele yake, pia kuna anwani ya mawasiano ya shirika la bima.

Bango la bima ya gari binafsi, lina picha ya gari la kifahari likiwa safi na salama pamoja na maandishi yaliyoeleza faida za huduma kama ulinzi dhidi ya ajali, wizi au uharibifu, pembeni kuna maelezo ya mawasiliano kama nambari ya simu na tovuti, pamoja na sampuli ya kadi ya bima, yote yakiwasilisha kwa muundo maridadi unaovutia wateja.

Duka la kubadilisha fedha liko wazi, pia linaweza kuwa duka la kutuma pesa likiwa na mabango yenye nembo za Western Union, M-Pesa na Riya Money Transfer. Hili ni duka muhimu kwa huduma za kifedha hasaa kwa watu wanaotuma au kupokea pesa za kimataifa.

Viazi vitamu, nyanya, karoti, maharagwe na ndimu vimepangwa vizuri kwenye kreti kila aina ikiwa imetenganishwa kwa umaridadi. Rangi zake anga'avu zinaonyesha ubichi

Kuna skrini ya kuingia kwenye akaunti ya kopokopo. Kuna nafasi ya kuweka jina la mtumiaji na neno la siri pamoja na chaguo la kukumbukwa. Pia kuna kijisanduku cha mimi si roboti na kitufe cha kuingia pamoja na viungo vya kusahau neno la siri, ama kuomba kuwa mtumiaji mpya.

Magari ya kifahari yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu ya maegesho ambayo ni safi na yenye mwanga wa kutosha. Aina tofauti ya magari kama vile SUV, Sedani na magari ya daraja, yanaonyesha hadhi ya juu ya sehemu hiyo. Sakafu ina alama ya kuongoza magari ambayo yamegawa kwa usawa.

Soko kubwa la matunda kama vile maembe, machungwa, papai na ovakado inaonekana ikiwa imetandazwa chini. Wanunuzi wanaonekana kuchagua matunda hayo huku wanaouza wakiwashughulikia.

Ukurasa wa kujisajili waonekana kwenye screen ukiwa na fomu ya kuingiza taarifa kama jina, barua pepe, pembeni kuna picha ya mwanamke aliyepiga tabasamu, akionyesha ukaribisho na kujiamini. Mandhari ni ya kisasa yenye mpangilio safi na rangi zinazovutia, likitoa mwonekano wa huduma ya mtandaoni ya kuaminika.

Bango la kujipendekeza kwa kampuni ambayo inatoa bima kwa wanyama wa nyumbani, inaonyesha mbwa aliyetoa ulimi nje kuashiria furaha.

Noti za kitambo za shilingi mia moja zimekithiri huku ikiwa na picha ya rais wa kwanza wa jumuhia ya Kenya huku ikiwa na jina imeandikwa shilingi mia moja.

Kuna magari ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa chumba cha maonyesho, magari hayo yana rangi mbalimbali yakiwemo kijivu, machungwa na samawati, madirisha makubwa ya glasi yanaashiria mazingira ya nje, ya kiashira kwamba ni mahali pa kuuza magari ya kifahari.

Magari mapya yamepangwa kwa safu, yakingoja kuuzwa. Rangi zao nyeupe na nyeusi, zinang'aa chini ya jua. Hizi ni gari za kisasa, zinazovutia kwa wale wanaotafuta usafiri mpya na wakuaminika.

Noti ya shillingi elfu moja ya Kenya imetandazwa ikionyesha nambari za serial na saini za ngabana wa benki kuu. Noti hii ni ishara ya utajiri na hutumika kwa mamiala ya kifedha nchini Kenya.

Soko la wazi ambalo liko na matunda mbalimbali kama vile machungwa, ndizi, ndimu pia kuna viazi, watu wameketi chini wauzaji wamesimama nyuma ya meza wakihudumia wateja, rangi ya njano za matunda zinaonyesha ubichi, hali ya hewa nzuri na shughuli za sokoni zinazoendelea kwa msisimuko wa kila siku.

Naona kuna kijana fulani ambaye anapewa ufunguo wa gari na mwanamke fulani, yaweza kuwa ameuziwa gari ama ni zawadi yake anapewa, hatuelewi haswa lakini nyuma tunaona gari ya aina fulani ya rangi fulani.

Duka la kuuza bidhaa nyingi za maziwa linaonekana, lipo wazi tayari kuwashughulikia wateja. Mtu mmoja amesimama nje akishughulikiwa, huku aliye ndani akivalia koti ndefu jeupe.

Duka la nje la viatu linaonekana kuwa na viatu imefungwa juu. Viatu vya aina tofauti tofauti kama vya mchezo, sandali ya kukimbia, vingine vinaonekana vikiwa ndani ya ndoo ni kama vinaoshwa tayari kwa mauzo.

Gari ya aina ndogo la abiria limeegeshwa barabarani chini ya anga ya samawati na miti mirefu. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia yanaonekana kuwa imara kwa barabara za aina mbalimbali. Gari linaonekana kuwa tayari kwa usafiri, labda likitumika kusafirisha abiria ama bidhaa.

Eneo kubwa la maegesho limejaa magari mengi ya kisasa, yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yana rangi mbalimbali, yakiwemo meupe, meusi na mekundu. Inaonekana kama yameegeshwa kwa ajili ya kuuza au kusubiri kusafirishwa. Hali ya anga inaonyesha siku yenye mwanga wa kutosha.

Taswira pana inaonyesha chumba kikubwa cha kuonyesha magari, kikiwa na magari mengi mapya ya aina tofauti. Watu wanatembea kati ya magari hayo, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye madawati, dirisha kubwa linaonekana likitoa mwanga wa kutosha.

Kuna mboga mbalimbali na mimea fulani inayotumika kama viungo katika jikoni. Mboga hizi liko sokoni ama katika jikoni la mtu ambaye anangoja kuzitumia.

Mtu anapitisha baiskeli yake mbele ya duka ya M-pesa ambalo pia ni duka la kijumla . Mtu mwingine ameketi pale mbele labda akingonja huduma za M-pesa ama akipitisha wakati . Sehemu hii inaonekana kwamba ni sehemu ya biashara.

Gari la zamani la rangi la samawati limeegeshwa mahali pa wazi likiwa na umbo la kipekee na rimu za chuma. Rangi yake imengaa vizuri ikiangaza chini ya mwanga wa jua. Muundo wake wa zamani unakumbusha hadhi na historia la enzi ya magari ya kifahari.

Kundi la watu wengi lina furika sokoni wakionyesha shughuli nyingi za biashara . Bidhaa mbali mbali zimepangwa chini huku wanunuzi na wauzaji wakichangamka ikionyesha mazingira ya soko yenye mvuto wa kipekee na wanunuzi na wauzaji kutoka pembe mbali mbali.

Gari jeupe la michzo lenye magurudumu meusi limeegeshwa mbele ya mlango wa huduma wa jengo. Juu ya mlango neno service limeandikwa kwa herufi kubwa. Kwenye milango ya glasi kuna maandishi ya tahadhari yakisema approach slowly auto door , kuashiria milango inayofunguka kiotomatiki kwa usalama.